Uwanjani umekitwa hema ambalo lina viti vya samawati ambavyo vimepangwa mbele ya viti hivi mnameza ambayo imetumika na watu watatu. Nyuma ya gari kuna magari mawili meupe kando ya hema kuna watu ambao wametunga foleni.

Uwanja mkubwa umefurika watu wengi wanao onekana wakielekea pande tofauti tofauti wengine wanapanda kwenye sehemu ya stadium huku wengine wakishuka kwenye stadium waja wengine wanaonekana wakiwa wamekaa kuna booster inayoonekana kwa umbali.